Hapa kuna watu ambao wameketi wa jinsia ya kike kwa hivyo tunaweza sema kuwa ni wanawake ambao wameketi kwenye viti maguru au viti magurudumu na mara nyingi viti hivyo hutumika na walemavu ambao hawawezi kutembea.